Majaji saba wa mahakama kuu ya Kenya wameketi kwa pamoja kusikiliza na kutoa uamuzi wa kesi muhimu. Hili linaonyesha uzito wa haki, waledi wa mahakama na uhuru wa kimahakama katika kuhakikisha sheria inatendeka kwa haki na uwazi kwa wananchi wote.

Mashabiki wengi wameonekana wakiwa wamesimama na wengine wakicheza, wakitazama mechi uwanjani. Walikuwa makini wakifuatilia kila hatua ya mchezo, huku wengine wakishangilia kila timu yao ilipopata nafasi nzuri.

Watu wengi wamejaa ndani ya benki wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi wamesimama kwenye foleni ndefu, wakiwa na vitambulisho na mstakabadhi mkononi. Wengine wameketi kwenye viti vya kusubiri, huku wakitazama mazunguko ya wahuduma.

Mwanariadha anaruka kwa ustadi mkubwa katika mshindano ya kuruka akifuata maagizo ya waamuzi mashabiki wakisimama na kushangalia kila jaribio lake kwa sauti na vigelegele.

Hii ni ishara ya mshikamano ya miili ya serikali. Utawala, bunge na mahakamani, wakishirikiana kuhakikisha haki, sheria na maendelea vinavyopatikana nchini Kenya.

Wachezaji wakishangilia huku wakibeba tuzo ya kikombe kwa ushindi wao. Wamevaa medali shingoni na wanapiga picha za pamoja na mashabiki. Mashangilio na nderemo kukitoka kwa wapenzi wa timu hiyo yamesikika kila kona ya uwanja.

Wahudumu wa afya wameonekana wakiwahudumia watu katika kituo cha huduma ,wakiwa wamevalaa sare zao rasmi. Sare hizo zilikuwa safi na zenye nembo ya kituo hicho ,jambo lililo watambulisha watu rahisi.

Mashabiki wa Kenya, wakipeperusha bendera ya taifa kwa furaha kubwa. Walikuwa wamevaa mavazi yao rangi za bendera huku wakiimba nyimbo za kizalendo na kushangilia kwa nguvu. Hali ya uzalendo na mashikamano ilitawala, mashabiki wakionyesha bendera ya Kenya kwenye fahari sana.

Watu wengi wamejaa ndani ya tenti wakipewa huduma. Baadhi yao wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama wasubiria zamu yao. Wahudumu wanaonekana wakitoa huduma mbalimbali kama usajili, uchunguzi wa afya na msaada wa kijamii.

Watu wengi wamekusanyika kwa tenti wakipata huduma kutoka kwa mhudumu anayehudumia mmoja baada ya mwengine. Hii inaashiria utoaji wa huduma maalum kama vile usajili wa bima, chanjo, elimu ya afya au msaada wa kijamii.

Wachezaji wakifurahia na kushikana mikono uwanjani baada ya mchezo. Wanaonekana wakikumbatiana, kupiga makofi na baadhi yao wakiruka kwa furaha. Mashabiki kando kando yao ya uwanja nao, wanashangilia kwa nderemo na vigelegele.

Tenti kubwa imeekwa na watu wengi wakikusanyika kuchukua vitambulisho vya taifa. Watu walipanga laini kwa utaratibu huku maafisa wa serikali wakihudimia kwa kasi. Zoezi ili linaonekana ni la usambazaji wa vitambulisho vipya kwa wananchi.

Justin Muturi anapokea huduma katika kituo cha huduma Kenya. Alionekana akisubiri kwa utaratibu kwenye laini kama wanchi wengine. Baadae alipokelewa na muhudumu aliyemsaidia kupata huduma aliyohitaji.

Wachezaji wanacheza uwanjani kwa kasi na ustadi mkubwa. Kila timu imevaa sare zao rasmi na wanashirikiana vizuri wakipiga pasi na kushambulia. Mashabiki wamejaa uwanjani wakishangilia na kupiga vigelegele.

Mashabiki wa Gor Mahia, wanashangilia kwa nguvu wakiwa wamevaa jezi za kijani na nyeupe. Wengine wanapiga vuvuzela, wanaruka na kuimba nyimbo za kuhamasisha timu yao. Shangwe hizo zinaambatana na furaha na vigelegele kila timu inapofanya vizuri uwanjani.

Watu wengi wamekaa katika kituo cha huduma Kenya. Baadhi yao wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa, huku wengine tayari wakiwa ndani wanapata huduma mbalimbali kama vile usajili wa vitambulisho, cheti cha kuzaliwa, huduma za NTSA na good conduct .

Watu wengi wamekusanyika kwenye ukumbi wa judiciary tribunals wakiwa wamevaa mavazi rasmi kama vitenge vyao. Baadhi yao ni majaji, wanawakili na maafisa wa mahakama walioketi kwenye sehemu zao.

Mbaba akiwa katika ofisi ya immigration akihudumiwa kwa ajili ya kuomba pasipoti. Mbaba huyu amevaa mavazi rasmi na amesimama kwenye mbele na mstakabadhi mkononi kama kitambulisho, cheti ya kuzaliwa na picha za pasipoti. Mhudumu wa ofisi huyo anachukuwa taarifa zake kwenye kompyuta na anaweza kumsaidia.

Wahudumu wa kituo cha huduma wakiwa wamevaa barakoa. Wahudumu hawa wanahudumia wananchi huku wakizingatia tahadhari za kiafya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya kuambukiza kama vile Covid 19.

Vitambulisho vingi vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Kila kitambulisho kinaonekana kuwa tayari kwa kugawiwa au kuchukuliwa na wamiliki wake. Hakuna mtu mezani kwa sasa, lakini vitambulisho hivyo vimehifadhiwa kwa utaratibu wa usalama.

Mashabiki wa Gormahia wakiwa na mabango yameandikwa "Saa hii tunataka Man City" walikuwa wamevalia jezi za timu yao huku wakiimba na kushangilia kwa nguvu. Mashabiki hao walionyesha hamu na ari ya kutaka timu yao icheze dhidi ya Manchester City.

Tarakilishi inatumika na kwenye skrini yake imeandikwa new connection request . Hii inaonyesha kuwa kuna maombi mapya, ya kuunganishwa kwenye mtandao mfumo wa huduma au programu fulani ya kidijitali.

Wanadada wanacheza mpira ya basket ball kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi rasmi ya michezo kama jezi na viatu vya mpira wa kikapu. Baadhi yao wanaanda mipira, wengine wanapiga dribbles na wengine wanajaribu kufunga mipira kwenye wavu.

Mchezaji wameonyesha juhudi, umoja na nidhamu kwa kushinda tuzo hii. Sherehe zao ni dhibitisho wa mafanikio yao na motisha kwa vijana wengine kujituma zaidi katika michezo.

Kochi ako mbele uwanjani huku mashabaki wakishangilia kwa nguvu. Kochi huyu amevaa sare ya timu na anaonekana akitoa maelekezo kwa wachezaji au kusherehekea mafanikio ya timu yake.

Dada mmoja anachukuliwa alama za vidole na mhudumu wa afya aliyevaa glovu, akitumia mashine maalum na kuchukua alama za vidole. Pembeni, mtu mwingine ameketi akijaza fomu kwa makini huku akitazama maelekezo.

Wachezaji wameshika mikono wakiomba kwa uwanja wakati ambapo wanataka kuanza kucheza, hao baadhi yao wanafumba macho huku wengine wakisema sala ya shukrani na maombi ya ushindi na ulinzi.

Kuna mtaro uliojengwa kando ya barabara, ukiwa unapitisha maji kwa kasi. Maji hayo yalikuwa yakitiririka kutoka maeneo ya juu, kutokana na mvua kubwa ilionyesha. Mtaro huu umezuia maji kujaa barabarani na kusaidia kupunguza uharibifu wa barabara.

Mchezaji uwanjani akichenga mpira kwa ustadi mkubwa mbele ya wachezaji wa timu pinzani. Alionekana akitumia mbinu za kasi kwa upesi kuwapita walinzi, huku mashabiki wakishangilia kwa nguvu.

Mtu amebeba karatasi yenye maandishi kura kwa Moi KANU akiwa amesimama hadharani. Karatasi hio imeandikwa kwa maandishi makubwa yanayo onyesha uungaji mkono wa chama cha KANU na rais Moi. Mtu huyo amevaa mavazi ya kawaida akionekana kuonyesha karatasi hio kwa watu waliomzunguka.

Mashabiki wanashangilia kwa furaha kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa jezi na fulana za timu wanayoipenda wakiwa na bendera, vuvuzela na mabango ya kuhamasisha. Wengi wanapiga makofi, kuruka na kuimba nyimbo za kushabikia timu yao.

Tumeona waziri Kindiki akipita ndani ya kituo cha huduma Kenya na kukutana na mama aliyekuwa amebeba mtoto wake. Waziri alionekana akisalimia na mama huyo kwa heshima na tabasamu, huku watu walikuwepo wakifuatilia kwa makini.

Mama ameeka kidole kwenye kifaa cha kielectroniki kwa ajili ya huduma, afisa anayemhudumia anamsaidia kuhakikisha alama za vidole zinasomwa vizuri kwa udhibithisho wa utambulisho wake.

Kuna pasipoti nyingi zimeonekana zikiwa zimewekwa ndani ya boksi. Pasipoti hizi zimepangwa kwa utaratibu baadhi zikiwa mpya na nyingine zikiwa tayari kwa wamiliki wake. Boksi hilo limehifadhiwa mahali salama huenda kwenye ofisi ya utoaji au usambazaji wa pasipoti.

Rais William Ruto, askari wake wa ulinzi na jaji mku Martha Koome wanatoka kwenye jukwaa baada ya hafla rasmi au sherehe ya kitaifa. Rais Ruto anaonekana akiongozwa kwa usalama na walinzi wake waliovaa sare rasmi huku jaji mkuu akivaa suti.

Watu wengi wamebeba bendera ya PNU wakiwa kwenye mkusanyiko mkubwa wa kisiasa. Wamevaa fulana na kofia zenye nembo ya PNU, huku wakiimba na kushangilia kwa kulia ndio kazi iendelee.

Wanariadha wako katika ushindani mkali wakiwashilisha nchi zao kwa bidii .Wanaonyesha kasi na ustadi mkubwa wakijitahidi kushinda na kuletea nchi yao heshima. Mashabiki wanashangilia kwa moyo wote.

Wateja wengi wameketi kwenye viti wakiwa wanasuburi huduma katika kituo hicho. Hali hii inaonyesha kuwa huduma zinapatikana lakini kuna wingi wa watu wanaohitaji kuhudumiwa. Ni ishara ya umuhimu kwa kituo hicho kwa jamii na pia kwa wahuduma ili mteja apate huduma kwa wakati.

Wachezaji wa kandanda wanaonekana wakiwa uwanjani wakicheza kwa ustadi mkubwa huku mashabiki wakiwa wamejaa kwenye majukwaa wakitazama kwa shangwe. Mashabiki walionekana wakishangilia kila mtu inapo pata nafasi ya kufunga huku wengine wakipiga vuvuzela na kuimba nyimbo za kuhamasisha wachezaji wao.

Watu wengi wameonekana wakijisajili kwa ajili, ya kuchukua vitambulisho vya taifa, katika kituo cha usajili. Kila mtu alikuwa amebeba stakabadhi muhimu kama cheti cha kuzaliwa na nakala ya mzazi.

Meza imepangwa kwa bango lililoandikwa information desk kwa maandishi makubwa. Kuna karatasi, kalamu na vipeperushi vyenye taarifa muhimu kwa mgeni wa mteja. Watu wanafika kuuliza maswali kuhusu huduma zilizopatikana. Mwelekeo wa sehemu mbalimbali hufanyika hapo.

Pasipoti imewekwa juu ya meza, ikiwa imefunguliwa kuonyesha ukurasa wa taarifa ya kikamili. Jadala lake ni la rangi ya giza, lilikuwa na nembo na maandishi rasmi ya taifa linaloitambua.

Wateja huja kituoni, kuuliza salio au kupata msaada kuhusu miamalo yao. Malipo ya huduma, baadhi ya watu hulipa bili kama vile stima, maji au ada za shule kupitia huduma.

Vitambulisho vingi vimefungwa kwa mafungu na kupangiliwa kwenye boksi. Vitambulisho hivyo vinaweza kuwa vya taifa, huduma namba au vya kazi na vimepangwa kwa utaratibu ndani ya boksi kwa usambazaji au ugawaji kwa wamiliki wake.

Nyaraka hiyo imeeleza muongozo wa jinsi wanafunzi wahitimu wanavyoweza kupata nafasi za mafunzo kwa vitengo ndani ya idara ya mahakama. Pia imebainisha vigezo, muda wa wanafunzi na wajibu wawashiriki pamoja na mahakamani.

Wasichana wanaonekana wakicheza mipira wa kikapu kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya michezo na wanaonekana wakiwa na mpira mmoja wa kikapu. Wengine wanapiga pasi huku wengine wakijaribu kufunga kwenye kapu.

Watu wengi wanachukua huduma namba. Hii inaonyesha zoezi la usajili wa wananchi kwa ajili ya kupata kitambulisho cha huduma namba kinachotumika kwa utambulisho wa kitaifa na kupata huduma za serikali. Taarifa hii ni muhimu kwa kufuatilia mwenendo wa usajili ufanisi wa zoezi hilo.

Cheti hiki kina jina la mtu, tarehe ya kuzaliwa, majina ya wazazi na muhuri rasmi wa serikali. Hali hii inaonyesha mtu amepokea au ameomba cheti hicho, kwa madhumuni ya utambulisho rasmi kujisajili shule, kupata huduma za serikali au usafiri.

Watu wengi wakifuatilia huduma chini ya tenti lililoandaliwa kwa shughuli maalum za afya, usajili na utoaji wa huduma za kijamii. Baadhi ya watu wamesanyika kwa laini wengine wameketi wakisubiri kuitwa huku wahudumu waliovyovaa sare zao rasmi.

Wahudumu katika kituo cha huduma wakiwa kazini. Wahudumu hao, wana sare maalum na wako tayari kusaidia wananchi, wanaofika kwa huduma mbalimbali kama usajili, kutoa taarifa au matibabu. Baadhi yao wanaandika kwenye makaratasi, kompyuta au wanasaidia wateja kwa maelezo ya moja kwa moja.

Mashabiki wa Tusker wanashangilia kwa nguvu wakiwa wamevalia jezi za njano na nyeusi. Wengine wanapiga vuvuzela, kupiga makofi na kuimba nyimbo za kuunga mkono timu yao.

Wachezaji wa Harambee Stars wakiingia uwanjani kwa laini, wakiwa wamevaa sare rasmi za timu yao, wakijiandaa na pambano muhimu. Mashabiki wanashangilia kwa nguvu, wakipeperusha bendera za Kenya kwa furaha na matumaini.

Polisi ameketi ndani ya kituo cha huduma akisubiri na kupokea huduma. Amevaa sare rasmi za polisi na kofia yake imewekwa pembeni. Mbele yake kuna meza yenye vitabu vya kuunguka na vifaa vya kuandika.

Kuna bango limeonekana likiwa na picha ya mikono miwili, ikishikana kwa ishara ya mshikamano, chini ya bango hilo kuna maandishi yaliyoandikwa, tuko pamoja, yakihamasisha umoja na mshikamano kati ya watu.

Raila Odinga anatoa ujumbe kwa vyombo vya habari. Amezungumza mbele ya waandishi wa habari huku kamera na vipaza sauti vikiwa vimemulikwa kwake. Amevaa rasmi na anasisitiza ujumbe muhimu kwa umma au kwa serikali kuhusu masuala ya kisiasa, kijamii au kiuchumi.

Evans Kidero na Uhuru Kenyatta wakitembea pamoja kwa utulivu. Wamevaa suti rasmi na wanaonekana wakizungumza kwa furaha. Watu walio wazunguka wanawapiga picha na wengine kuwasalimia kwa heshima.

Mashabiki wa Bandari FC, wakiwa uwanjani wakipeperusha bendera kwa furaha. Walivalia jezi za timu yao na walikuwa wakishangilia kwa nguvu huku wakiimba nyimbo za kuhamasisha wachezaji.

Wahudumu katika kituo cha huduma Kenya, wakizungumza kwa makundi madogo. Walionekana wakishauriana kuhusu kazi na namna ya kuboresha huduma kwa wananchi. Mazungumzo yao yalifanyika kwa utulivu huku wengine wakiendelea kuhudumia wateja waliokuwepo.

Jaji mkuu Martha Koome na rais William Ruto wamesimama pamoja katika hafla rasmi au tukio la kitaifa. Rais Ruto anaangalia saa yake ya mkononi kana kwamba anadhibitisha muda wa shughuli inayofuata.

Mashabiki wamesimama na kupiga makofi au mikono hewani kwa shangwe. Hali hii huonyesha furaha kushughulikia timu au musimu wakati wa mechi, tamasha au tukio maalum.

Mashabiki wengi wameonekana wakishangilia kwa nguvu na furaha kubwa uwanjani. Walikuwa wamevalia mavazi ya timu wanaozunguka. Mkononi, wengi wakiwa na bendera, vuvuzela na mabango ya kuhamasisha.

Watu wako kwenye laini ndefu wakielekea kupata huduma katika ofisi ya umma. Walisimama kwa utaratibu kila mmoja akisubiri zamu yake kwa subira. Wahudumu walionekana wakihudumia kwa kasi ili kuhakikisha kila mtu amepata huduma kwa wakati.

Jaji mkuu Martha Koome ameonekana akizungumza katika mkutano rasmi. Alikuwa ameketi mbele ya meza kuu akiwa amevaa rasmi akizungumza kwa utulivu na mamlaka. Jaji mkuu alisisitiza umuhimu wa haki, utawala pia duniani.

Jaji mkuu Martha Koome, anatoa taarifa rasmi mbele ya vyombo vya habari au athira akiwa amevaa nguo yake rasmi ya mahakama. Vazi hilo lina rangi na mapambo ya heshima, yanayoashiria cheo chake cha jaji katika mahakama. Jaji mkuu anazungumzia kwa utulivu akitoa maelezo kuhusu haki, utawala na sheria.

Watu wengi wako uwanjani, wengine wamekaa wakisubiri huku wengine wakijisajili mezani. Meza zimeandaliwa kwa usajili na maafisa waandikishaji, wahudumia kila mmoja kwa mpangilio.

Justin Mutiri akiwa ndani ya kituo cha huduma, akiwasalimia na kuwazungumza na wafanyakazi waliopo. Alionekana akisikiliza kwa makini, changamoto na maoni yao kuhusu huduma zinazotolewa hapo.

Jaji mkuu akiwemo pamoja na James Orengo kwenye hafla ya uzinduzi wa koti mpya. Wote wawili walioneka wakihutubia umati uliokusanyika, wakisisitiza umuhimu wa haki na huduma bora za mahakama.

Meza imeandikwa kwa maandishi makubwa ya kueleza wateja. Kuna wahuduma waliovaa sare rasmi za huduma Kenya wakiwa tayari kutoa msaada na maelekezo kwa wananchi. Pembeni, kuna vipeperushi na mabango yanayoeleza huduma mbalimbali zinazopatikana katika kituo hiki.

Mashabiki wamekusanyika wakiwa wananyanyua bendera ya Kenya kwa furaha na shangwe. Wamevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wengine wanapiga vuvuzela na kuimba nyimbo za kushangilia nchi.

William Ruto akiapa rasmi kuchukua madaraka ya urais. Ameapishwa mbele ya wananchi, viongozi wa serikali na wageni walialikwa. Sherehe zinafanyika kwa utaratibu wa kiserikali huku wimbo wa taifa ikipigwa na gwaride ilikuwa tayari kumheshimu.

Rais Mustaafu Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na jaji mkuu mustaafu David Maraga kwenye hafla rasmi au kituo cha kitaifa. Wote wamevaa mavazi rasmi Uhuru Kenyatta akiwa na suti na Maraga akiwa na mavazi ya heshima ya mahakamani. Wanasimama pamoja wakiwa wanazungumza au kusalimiana kwa heshima mbele ya umma au vyombo vya habari.

Afisa wa polisi, anapokea huduma katika kituo cha Huduma Kenya. Alisimama kwenye foleni pamoja na wananchi wengine akisubiri kuhudumiwa. Alionekana akizungumza kwa heshima na mhudumu aliyemsaidia kukamilisha huduma alioifuata.

Rais wa Kenya, naibu rais, jaji mkuu pamoja na naibu jaji mkuu wameonekana wamesimama pamoja katika hafla rasmi wa kitaifa. Viongozi hao walivaa mavazi rasmi ya serikali, walionekana wakiwa katika mstari moja kwa heshima ya wimbo wa kitaifa.

Mtu yuko ndani ya kituo cha huduma, amesimama mbele ya kaunta akisubiri kuhudumiwa, amebeba mstakabadhi au kitambulisho mkononi huku akitumia simu, akisubiri kwa kuhudumiwa.

Kuna mama anaonekana akisaidiwa kufanya huduma kwenye tarakilishi. Mama huyo ameketi hapo mbele ya kompyuta pamoja na muhudumu wake. Anamsaidia kuingiza au kupata taarifa alizohitaji kwa skrini ya kompyuta ama tarakilishi.

Wanachama wa ODM wakiwa kwenye mkutano wa press mbele ya waandishi wa habari. Wamesimama kwa mstari baadhi yao wakiwa wamevaa sare safi. Msemaji wa chama, anazungumza kwa kupitia kwa sauti akitoa taarifa muhimu kuhusu msimamo wa chama.

Wachezaji wakiruka kwa furaha huku wakibeba kikombe la tuzo. Wamejaa shangwe na wanapiga kelele za ushindi wakionyesha furahia mafanikio yao. Mashabiki wanaungana na wao kwa kushangilia na kupiga makofi kwa nguvu.

Watu wengi wanaonekana wakipewa huduma kwenye kituo cha serikali. Baadhi yao wanasimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa kwa huduma kama NTSA, cheti cha good conduct na huduma nyingine za serikali.

Watu wanapewa huduma katika kituo cha huduma Kenya. Watu wamepanga laini kwa utulivu wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi wamesimama kwa kaunta wakitoa vitambulisho na mstakabadhi muhimu kama maafia ya huduma.

Wachezaji uwanjani wanapiga makofi wakikumbatiana na wakicheka kwa furaha, wamevaa jezi za timu zao na wengine wanashikilia mpira au bendera, furaha yao inaonyesha wamefanikiwa kufunga goli kushinda mechi au kufanya tukio la kipekee uwanjani.

Mteja anajisajili kwa kuchukuliwa alama za vidole kwa kutumia mashine maalum. Afisa wa usajili anamwongoza kuweka vidole vyake kwenye kifaa hicho ili kuchukuwa alama kwa usahihi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanaonekana wakicheza uwanjani kwa kasi na ustadi mkubwa. Timu zote mbili zilikuwa na wachezaji waliovaa sare rasmi na walikuwa wakishirikiana kwa umahiri ili kufungua pointi kwa kurusha mpira kwenye kikapu .

Rais William Ruto na Raila Odinga wakitazama mchezo wa kandanda uwanjani, wameketi pamoja katika jukwaa la wageni mashuhuri, wakifuatilia kwa makini mpambo huo, wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya mashabiki.

Wahusika walikuwa wakitoa risiti zao kwa maafisa waliokuwa wakiakiki taarifa kabla ya kukabidhi paspoti. Zoezi hilo liliendelea kwa utaratibu mzuri huku kila mmoja akisubiri kwa foleni. Huduma hiyo imesaidia watu wanaojiaandaa kusafiri ndani na nje ya nchi.

Watu wengi wakiwemo wamama na watoto wao, wameonekana wakiwa wamejaa katika kituo cha huduma, kituo hicho kilionekana kutoa huduma za afya kama chanjo ushauri wa lishe na matibabu ya watoto sana sana.

Watu wengi wamekusanyika chini ya tenti wakipewa huduma mbalimbali. Hii inaweza kuwa huduma za afya kama chanjo, matibabu au huduma za kijamii kama usajili wa bima ya afya, msaada wa chakula au kampeni za elimu.

Wanariadha watatu wa Kenya wanashikana mikono kwa furaha baada ya mashindano. Wamevalia sare za timu za Air Kenya zenye rangi za bendera ya taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wote wanatabasamu na baadhi yao wamebeba bendera ya Kenya begani.

Wachezaji wameonekana wakikimbia kwa furaha nyuma ya nyavu baada ya kufunga bao muhimu katika mechi. Shangwe na mbio zao zinaonyesha furaha, ushindi na umoja wa timu baada ya juhudi zao kuzaa matunda. Mashabiki nao wanashangilia kwa nguvu kuonyesha mshikamano na hamasa katika mchezo wao.

Mashabiki wengi wakishangilia kwa nguvu kwenye uwanja au eneo la burudani. Wamevaa jezi za timu wanazo shabikia, wengine wakipeperusha bendera, kupigia vuvuzela na kuimba nyimbo za hamasa.

Mashabiki wakiwa uwanjani wakishangilia kwa nguvu huku wakipiga vuvuzela. Sauti hizo kubwa zilijaa uwanjani zikionyesha furaha na hamasa kwa timu yanayo shabikia. Wengi walionekana wakicheza na kuimba nyimbo za kuhamasisha wachezaji.

Jaji mkuu Martha Koome, anazungumza mbele ya waandishi wa habari, au hadhara rasmi. Amevaa mavazi ya heshima akitoa maswala muhimu kuhuzu sheria, haki, au utawala wa mahakamani nchini. Pembeni wapo maafisa wa mahakama na waandishi wa habari wanaorekodi.